Picha hii inaonyesha mama, mtoto na daktari, daktari anampa mtoto chanjo huku mama amemshikilia. Daktari anaonekana kunyunyiza dawa mtoto kwenye mdomo wake.